Nyumba ambao kazi yake ni kuweka samaki angalau kama ufugaji. Kuna samaki mbili ya rangi ya manjano. Linaonekana kuwa limesheheni katika chumba hicho. Vilevile, kunaonekana kuwa kuna mti na mawe ambazo zinazoonekana.

Shambani kuna mkulima ambao ametabasamu ameinama kando ya nyanya ambao umetandazwa katika gunia nyuma unaeza kuona mmea ambao unatoa na unazaa huo nyanya.

Shambani ukulima wa ndizi unaonekana kuwa unatiliwa maanani angalau kuna mgomba kadha wa kadha zinginezo kuwa zimesaidiwa kusimama kutumia chapisho.

Mwanaume na mwanamke wanaonekana kuwa wamesimama kando na kando. Mkononi wanaonekana kuwa wamesheheni matunda aina ya ule wa embe. Nyuma, mti wa embe unaonekana.

Sokoni imesheheni wachuuzi na wanunuzi. Kuna mtu ambaye anaonekana anashikilia nyanya ambao vimeekelewa na kujazwa katika kreti wa rangi ya njano.

Sokoni, kuna baadhi ya matunda yanayochuuzwa, kama vile parachichi, nanasi, machungwa. Vile vile, kunaonekana kua sokoni limesheheni wachuuzi na wanunuzi.

Magurudumu, yanaonekana kuwa yamejazwa udongo na linatumika kupandwa miche. Nyuma, kunaonekana kuwa kuna uzio ambao limetengenezwa na mbao.

Shamba ilipaliliwa na kupandwa mmea tena ule wa mhindi. Kila mmea unaonekana kuwa lina uzao, muhindi moja ama mbili. Kwa mbali mawingu yanaonekana.

Shambani, mmea ambao unapandwa ni ule aina wanyanya, unaonekana kuwa kuna miti angalau zimewekwa kati, ili kuwezesha mmea huo kumea ukipanda juu.

Vijana ambao wanaonekana kuwa wako katika umri mmoja wamekaa chini wengine wao wamekalia baiskeli zao nyuma miti yanaonekana

Kuna njia ambao unapita kati ya uwanja ambao umepandwa nyasi rangi ya kijani kando mwa njia hiyo, unaonekana kuwa kuna maua ya rangi tofauti kama vile njano, zambarau, nyekundu.

Sehemu ya shamba limelimwa na kupandwa mboga aina wa cabbage nyuma naweza kuona post za stima, gari jeupe, mijengo ya nyumba na miti inayomea.

Sehemu yenye sheheni chafu ambayo mimea hupandwa na kupaliliwa ndani vile vile nje huonekana kuwa kuna uzio uliotengenezwa katika japisho za mbao.

Kampuni inayo uvugaji na usafirisaji wa nyanya, kunaonekana kuwa na wafanyakazi aina kadha ambao wamevalia mavazi ya rangi samawati na kitu ambayo wamevalia kichwani. Kunaonekana kuwa ndio wanaweka nyanya katika plastiki.

Picha, inaonyesha sehemu ya mashamba ya kilimo yaliyofunikwa kwa mabanda ya plastiki. Mazingira inaonekana kuwa vijijini au pembezoni mwa mjii. Kuna mti ya asili na mnara wa mawasiliano unaonekana.

Picha inaonyesha shamba kubwa ya kilimo lenye mistari ya mimea ya mboga, huenda ni kabichi . Katika nyuma kuna majengo ya mashamba na miti mirefu. Mazingira yanaonekana kua ya milima.

Wanawake wafanyikazi wawili wanaonekana wakibana nje majani chai wakieka matawi katika kikapu. Mmoja anaonekana kuwa na kilemba kichwani na kwa umbali miti inaonekana.

Shambani, shamba limepaliliwa na kupandwa angalau mimea, ambao inaonekana kuwa kuna bomba mkonde mweusi, unaonekana kuwa unapita hapo.

Shamba limepaliliwa na kupandwa miche ambao linaonekana kuwa unamea. Inaonekana kuwa kuna bomba kubwa unaopita kati ya shamba. Mbinu hii ya umwagiliaji maji unaitwa mbinu ya umwagiliaji wa matone ndio inatumika.

Shambani kuna baadhi ya mimea ambayo yanaonekana kuwa yanamea na kupandwa. Kunaonekana angalau kuna bomba mwembamba nyeusi ambao unapita hapo. Vilevile, mazingira yaonyesha matawi ambayo yameanguka kwa miti.

Shambani, bomba mwembamba nyeusi inaonekana kuwa zinapita angalau pahali mimea ziko. Mbinu ya umwagiliaji wa maji ambao unatumika ni umwagiliaji wa matone.

Mimea imepaliliwa na kupandwa katika chafu. Vile vile kunaonekana kuwa kuna bomba mikonde mieusi zinazopita hapo. Umuhimu wao ni kumwangilia mimea hizo maji. Mbinu ya umwangiliaji wa maji inayotumika ni umwangiliaji wa matone.

Shamba limelimwa na kupaliliwa na likapandwa mimea. Kunaonekana kuwa kuna bomba mwembamba ambao unapita. Mbinu huu wa kumwagilia maji ni umwagiliaji wa matone.

Mtaro umechimbuliwa na kuwekwa bomba mrefu nyeupe, pale unaonekana kua na tubomba nyinginezo tudogo nyeusi, vilevile kunaonekana kuna mimea angalau yanayomea.

Shambani, itar yamechimbwa na mimea kupandwa, inaonekana kuwa kuna bomba kubwa jeupe ambalo likona shimo ya eleza maji kutoka. Mazingira yaonyesha kuwa angalau kuna miti na nyasi inayomea.

Shambani kunaonekana kuwa kuna mimea ambayo yaliyopandwa na yanaendelea kumea. Pale kunaonekana kuwa na bomba mwembamba nyeusi. Umwagiliaji wa maji , mbinu inaotumika umwagiliaji wa matone.

Shamba limelimwa na kupandwa mmea wa rangi wa kijani. Wafanyakazi wanaonekana wako katika shughuli yao. Bomba mwembamba unaonekana umepita katikati ya shamba hilo.

Shamba limepaliliwa na kupandwa kabeji na miche. Kuna bomba mbili moja ya rangi ya samawati na nyeusi mbinu umwagiliaji wa maji unaotumiwa ni mbinu umwagiliaji wa matone

Uwanja umechimbuliwa na kulimwa na kuachwa mitaro katikati. Kuna bomba ambazo zimepitishwa uwanjani huo. Mbinu wa maji ambao wanataka kutumia ni umwagiliaji wa matone.

Vitanda vya ftalu kadha wa kadha, vinaonekana vimepandwa miche. Mbinu, ya umwogiliaji wa maji unaotumiwa. Ni umwagiliaji wa matone. Ambapo, kuna pachi ya maji yanaonekana chuu.

Miche midogo vya rangi wa kijani vimepangwa na kupaliliwa . Kunaonekana kuna bomba nyeusi angalau unapita mbinu wa umwagiliaji wa matone ndio unatumika.

Shamba limelimwa na kupaliliwa na kupandishwa mimea. Mbinu ya umwagiliaji wa maji ni mfumo umwagilija wa kunyunyuzia maji. Kwa umbali mtu anaonekana akitembea.

Shambani, mimea wa rangi ya kijani imepandwa katika safu tatu. Mbinu ya umwagiliaji wa maji ya umwagiliaji wa matone. Bomba nyeusi unaonekana imepita.

Udongo umepaliliwa katika safu. Mbinu wa umwagiliaji wa matone ndio unatumika. Kwa umbali, kuna chapisho, miti, wanyama, na nyasi ambao unaonekana.

Shambani, ardhi imelimwa na kuchimbuliwa. Bomba tofauti zimepangwa mno chini na utumiaji wa mbinu, umwagiliaji wa matone ndio unatumiwa. Kwa umbali mijengo yanaonekana.

Tanki wa rangi nyeusi unaonekana umeshikanishwa na kifaa wa rangi samawati ambao uko ardhini. Upandaji wa miti umepandwa katika safu. Bomba nyeusi inaonekana.

Miche zinaonekana zimepandwa katika safu. Mbinu ya kumwagilia maji ni utumiaji wa matone. Kwa umbali kunaonekana kuwa kuna mimea ya rangi ya kijani inamea.

Ukulima ufugaji wa kuku kuna baadhi ya kuku ambao wanaonekana wako na mifugo nyuma unaeza kuonekana angalau mimea wa miti

Ufugaji wa wanyama ngombe wa rangi nyeupe na nyeusi sikioni inaonekana kuwa imesheheni stakabadhi inaonekana nyuma mandhari kuwa ni ya rangi manjani

Sehemu ya kuhifadhi wanyama ambao wanaonekana kuwa linapatikana kando la mji kwa kuwa nyuma kwaonekana kuwa kuna mijengo na maghorofa ambayo yanayoonekana vile vile wanyama pori aina wa kifaru anaonekana